Hiki ni kituo cha umeme. Kituo hiki kina guzo za chuma , nyaya za umeme na vifaa vingine vinavyohusiana na usambazaji wa umeme .Pia kuna mabango mawili yanayosimama moja likiwa na nembo ya Kenya Power kampuni moja ya umeme nchini Kenya .Eneo hili linaonekana salama lkiwa na kamba za tahadhari za manjano na nyeusi zinazowekwa chini.

Hili ni onyesho la sarakasi ndani ya ukumbi mkubwa uliojaa watu au watazamaji. Katikati ya ukumbi kuna wachezaji wa sarakasi wanne waliovaa nguo zenye mstari nyekundu, na nyeupe, wakifanya maonyesho ya acrobati. Watazamaji wamejaa kwenye viti, vilivyopangwa kwa safu, wakishuhudia onyesho hilo.

Tembo huyu anayeonekana kuwa mdogo yuko katika eneo la fumbi labda makazi ya Tembo au kituo cha yatima ,watu wanaonekana wakiangalia Tembo huyu labda wakati wa ziara au shughuli zake watalii.

Hili ni kundi la watu wakitembea kwenye njia ya udongo wakipanda milima, jambo linaloashiria shughuli za utalii. Eneo hili linaonekana kuwa na mimea na udongo wa kahawia na anga lina mawingu likionyesha mazingira ya asili na hali ya hewa. Pia kuna turbines kubwa za upepo zinazozalisha umeme.

Mandhari inaonyesha eneo la makazi karibu na maji, labda mto kufurika au kujaa. Kuna nyumba kadhaa zinazoonekana na miti mikubwa inayosimama mbele yao, ikificha sehemu ya mandhari. Mazingira yanaonekana kama kijijini au makazi za vijijini.

Hili ni mrudikano mkubwa wa taka za plastiki, hasaa mifuko za plastiki. Zilizotapaka kwenye eneo la nyasi karibu na kando na maji, labda mto au ziwa. Mifuko hii ni ya rangi mbalimbali ikiwemo buluu na kijani na inaashiria uchafu wa mazingira.

Watu wanne wawili wanaume na wawili wanawake wakicheza densi ya kitamaduni kwenye jukwaa. Wamevaa nguo ya asili ya rangi ya kahawia, inaonekana kama tamasha ya kitamaduni au onyesho na kuna watazamaji wameketi wakitazama mbele ya jukwaa. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa nje yenye miti na mimea.

Ili ni kundi la watu wakifanya sarakasi au mazoezi ya viungo ndani ya ukumbi mkubwa wamejipanga kwa njia ya kipekee, mmoja akiwa amesimama juu ya mabega ya mwingine na wengine wakiwa wamejinyoosha chini wakionyesha ushirikiano na nguvu za kimwili.

Hili ni darasa lenye wanafunzi walioketi kwenye madawati. Wanafunzi wengi wamevaa sare za buluu na wanaonekana wakijifunza au wakifanya kazi darasani. Kuna mwalimu au mtu mzima amesimama mbele ya darasa na mandhari inaonekana kuwa shule iliyo na madirisha na kuta za rahisi.

Mwanaume amesimama kwenye mlango wa basi la rangi ya buluu. Kwenye basi kuna ishara inayoonyesha hamsini ambayo inaweza kuwa kuashiria nauli au bei fulani. Mwanaume huyo anaonekana amevaa shati ya rangi ya nyeusi na suruali ya rangi ya kijivu.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na matatu kadhaa yaliyopakiwa kando la barabara. Kuna majengo kando ya barabara na moja la jengo lina bango kubwa lililoandikwa Nyeri direct , likionyesha uelekeo wa usafiri. Watu wanaonekana wakitembea kando la barabara.

Hii ni barabara yenye magari na miti. Inaonekana kuwa ni barabara kuu au barabara yenye shughuli nyingi. Ikiwa na magari machache yanayoonekana barabarani. Upande wa kushotowa barabara, kuna miti mingi ya kijani kibichi, inayopamba mandhari na upande wa kulia kuna majengo au miundo mingi inayoweza kuonekana kwa umbali. Anga inaonekana kuwa na mawingu au hali ya hewa iliyofifia.

Hii ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi. Kuna magari kadhaa ikiwemo gari ya bluu upande wa kushoto na gari jeusi upande wa kulia. Pikipiki yenye abiria wawili, mmoja amevaa koti ya pinki na mwingine amevaa koti ya manjano. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na kuna majengo na miti ya mbali, kuashiria mazingira ya mjini.

Barabara inaonekana kuwa na msongamano wa magari ikiwa yanasoga polepole au yanasimama. Watu pia wanaonekana wakitembea kando ya barabara, huku majengo na miti ikionekana nyuma. Taswira inaonyesha hali ya kawaida ya jiji lenye shuguli nyingi.

Huyu ni mtu anayeonekana akielekea kwenye basi la abiria ambao lina rangi ya bluu, nyeupe na mstari nyekundu. Basi hilo linaonekana kuwa katika barabara la eneo yenye vumbi. Mtu huyo amevalia koti jeusi na anaonekana akielekea kwenye mlango wa basi. Muundo wa basi unaonekana kuwa ya usafiri wa umma.

Hili ni gari la matatu lililopakwa rangi ya kuvutia ya buluu, nyeupe na machungwa. Linaonekana kuwa katika mazingira ya mjini. Kuna watu kadhaa karibu na matatu, mmoja anatembea mbele ya matatu na mwingine anasimama karibu na mlango wa abiria. Nyuma ya matatu kuna majengo yenye maduka au ofisi na pia kuna matatu mengine yanayosimama karibu.

Hili ni taswira la bango lililoandikwa Nakuru direct .Chini ya bango kuna gari ya abiria ambalo linaonekana kuwa matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Nyuma ya gari kuna majengo na nguzo za umeme, zikionyesha mazingira ya mijini au mji.

Huu ni mfumo wa mabomba na vali zinazotumika kudihbiti mtiririko wa maji au gesi. Kuna bomba kubwa nyeusi linalopita kwa usawa, na mabomba madogo yanayounganisha na kwa wima. Mabomba haya madogo yana vali, moja ikiwa na mpini nyekundu.

Hili ni kundi la ng'ombe wakinywa maji kutoka kwenye chombo kikubwa cha kunywesha maji kinachoitwa horrey au birika la maji. Ng'ombe hao wanaonekana kuwa katika eneo la mashambani au la ufugaji wa mifugo, na mti inaonekana kwa umbali nyuma yao.